Barabara ina msongamano wa magari huku mbele kukiwa na ghorofa ndefu iliyoandikwa, Best Hotel. Kando kukiwa na bango lililoandikwa kwa rangi nyekundu, Hotel, chini kukiwa na bango pia lililoandikwa, Voi Meat Supply.

Varanda iliyopambwa kwa picha za kuvutia kwenye ukuta na taa zinazo angaza kupitia paa iliyo na rangi ya dhahabu huku madirisha yakiwa yamefunguliwa.

Mawimbi ya bahari yanapiga ufuoni huku nanga ya dau ikiwa imeshukishwa. Ishara kuwa jioni imeingia na watu hawafai kuenda ndani ya bahari.

Kijana aliyebeba mfuko wa rangi ya kijani kibichi amevalia shoti nyeusi, shati ya samawati na kofia ya samawati huku anatembea akiangalia mandhari ya ufuo unavyokaa.

Feri zinavukisha watu upande wa pili ambapo unapoangalia unajivinjari na ghorofa za aina tofauti tofauti iwe refu, iwe fupi na kwenye maandhari ya kijani kibichi kwa upande.

Kunguru yupo kando ya bwawa la kuogelea lililopangwa viti ambavyo mtu hutumia kuketi baada ya kuogelea. Viko mbele ya nyumba nyeupe zilizokuwa vyema.

Msikiti umepakwa rangi nyeupe na ya kijani kibichi huku madirisha yakiwa rangi nyekundu na kukiwa na tangi leusi la kuhifadhia maji ya kutawadhia.

Bango la samawati llilochorwa kwa mchoro mweupe liko mbele ya kibanda kinachohifadhi watu wakati wa mvua kando ya bahari.

Magari meupe yameegeshwa mbele ya lango kubwa la soko huku watu wanapita. Vilevile, kukiwa na vibanda vya simu vilivyowekwa nje ya lango hilo kubwa leupe.

Kisugu wa mchezo wa raga wa nchini Kenya, wanashabikia timu yao kwenye jukwaa wakiimba na kucheza huku wakiwa na furaha riboribo.

Mashabiki wako jukwani wakionyesha uzalendo kwa kuiimba huku wakiwa wamevaa shati lililochapishwa kwa chapa ya bendera ya Kenya ambayo inafaa na inapendeza.

Shati za aina mbalimbali na rangi tofauti tofauti, zimepangwa kuanzia kuvalishwa kwa mdoli mpaka mezani kando ya mshipi inayoashiria kuwa hili ni duka la nguo.

Miamba na mawe yenye miundo mbalimbali iliyotawalwa na rangi ya kijivu, kahawia na nyeupe vilevile stelakthiki inayoundwa na madini ya chokaa yanayotiririka na kuganda kwenye dari ya pango.

Jua linatua magharibi mwa bahari huku miale ikitapakari na kuangaza upande wa ufuo. Huleta mandhari mema na yakuvutia wakati mtu amekaa na kujivinjari.